Ndani ya hema la kutoa huduma za afya. Mhudumu aliyevaa mask mdomoni anaonekana akimwongesha mama mdogo ambaye amebeba mtoto. Anaonyesha kwa kumuashiria kwa vidole. Pia chini kuna fomu ambayo wanajaza.

Mhudumu wa afya mama ambao wamesimama. Mhudumu huyu wa afya anaonekana akimtilia mtoto kitu mdomoni aliyelala kwenye kitanda. Pembeni pia kuna kidirisha kinachoashiria kuna watu wanaohudumiwa huku hospitalini.

Hospitalini kwa kutoa huduma ya afya. Kuna mwanaume aliyelala na kuvalia mask . Anahudumiwa na mhudumu wa kiume. Anaonekana akimnyoosha mguu. Mwanaume huyu ana ulemavu wa mguu.

Mwanaúme aliyevalia magwanda ya kazi anaonekana akinyunyizia mimea dawa. Amebeba kijitumgi chenye lita ishirini magwanda aliyovalia ni nyeupe ambayo ni a glove, mambuti na overall .

Shughuli ya kupeana chanjo. Kuna mwanaume aliyekaa anadungwa sindano kwenye paja. Kando yake, kunaonekana kuwa na laini ya watu ambao wanasubiri kupewa hii chanjo. Mwanaume huyu anadungwa chanjo na mwanamke.

Mwanamke na mwanaume mlemavu wanaonekana kwenye shughuli ya mazoezi. Mwanamke huyo anaonekana kwa mkufunzi wa mazoezi haya. Kando kuna wheelchair na vitembezi miguu vya walemavu. Mwanamke huyo anaonekana akimfanyisha zoezi mwanamume ambaye ni mlemavu.

Mwanaume aliyevalia suti ya rangi ya samawati anaonekana akionyesha jinsi ya kuosha choo, kando yake kuna mwingine anayemmwagia maji kwenye choo hicho kwenye hafla hii pia kuna wanawake ambao wamesimama nyuma yake.

Wahudumu wa afya wanaonekana wakimhudumia mwanamke mwenye umri wa makamo. Wanamtia kitu kwenye maskio ambacho kinaonekana kinatoa usaa kwenye sikio lake. Wahudumu hawa wamevalia vielekezo katika shingo yao na pia mikononi wana glavu wanazotumia kumhudumia mgonjwa huyu.

Hospitalini, amevalia sare za hospitalini. Anaonekana akiwa amebeba mtoto mchanga. Mwanamke huyu anaaminika kuwa amejifungua humo hospitalini. Amefurahi kwa kuwa ameshika mtoto mikononi.

Gari kubwa aina ya trela la exhauster . Gari hili linaonekana limeegeshwa kando ya kisima cha kinyesi. Gari hili linakuja kubeba kinyesi hiki. Kuna watu watatu wanaoonekana wakivuruta paipu kutoka kwenye gari hili.

Mafuriko yamevamia njia hii, mna magari ambayo yamekwama kwenye maji. Magari haya ni tuktuk, gari dogo na nissan moja. Njia hii imejaa maji sana kunaonekana watu pia na miavuli wakitembea.

Mwanamke akimshika mtoto. Mtoto huyo amelazwa katika kijitanda kidogo cha incubator . Mwanamke huyu anaonekana kuwa ni muuguzi kwa kuwa nguo alizovalia.

Kwenye maabara kunaonekana kuwa na mhudumu mmoja ambaye ni mpimaji. Anatia vipimo katika vichupa vidogo vidogo. Amevalia magwanda ya kazi glavu. Kando yake kunaonekana kuwa na taa inayomulika vipimo hivi.

Mtu anaonekana akiosha choo. Choo hii inaonekana kuwa imo ndani ya shule. Mtu huyo anaonekana kutumia brashi za kusugua kuosha choo hizi. Kuna mchoro mbele ya choo hizi kuonyesha kutumia maji vizuri, kupunguza uharibifu wa maji.

Wahudumu wa afya wanaonekana wakimhudumia mtoto mdogo kwa kumtia kitu mdomoni. Mtoto huyu ameshikwa na mama aliyevalia maski . Wahudumu hawa pia wamevalia maski . Nyuma kabisa anaonekana mwanamke akichukua picha ya tendo hili.

Wanawake wawili wakimshika mtoto. Mmoja amevalia hijabu ya rangi ya samawati. Mwingine amekalia na kumtia mtoto kifuani stetoskopu. Pembeni kuna meza iliyoshikwa na vitu kama kalamu na vijichupa.

Mwanaume anayeonekana kuwa ni daktari, yupo maabarani, anafanya vipimo. Amevaa glavu kwa mikono yote miwili. Anasoma vipimo, akiandika vipimo hivo kwenye kitabu. Pembeni mwake, mna mashine za kutumia vipimo hivo, kuna kipima joto na kipima presha .

Kwenye sanduku ya kutokea chanjo ya mesoli mumps na rubela. Chanjo hizi zipo kwenye vichupa vitatu. Kuna mtu anayeonekana kushika sindano na kutoa chanjo katika chupa kingine. Chanjo hizi niza viwango vya mililita kumi.

Dawa ya aina ya Azithromycin ambayo inajulikana kama Azicip-500. Dawa hii ina vidonge tatu katika kijikaratasi kimoja. Dawa hii ni ya uzito wa miligramu mia tano.

Watu wawili wanatembea kwenye mafuriko ya maji. Mafuriko haya yaonekana kuwa yameziba nyumba za watu. Kuna nyumba zilizo juu ambazo ni za ghorofa. Mafuriko haya wanaotembea ndani ni mwanamume na mwanamke, wanaonekana kutafuta vitu vyao ambavyo vimemezwa na maji.

Dawa ya kuongeza madini ya ion kwenye mwili. Dawa hii ni ya kampuni ya Country Life yenye kiwango cha miligramu ishirini na tano. Ina maelekezo ya kuitumia. Dawa hii ina vijidude tisini.

Hospitalini. Mgonjwa wa aina ya kike anaonekana akipimwa vipimo kwenye mkono wake. Ameshikwa leo mkono huu na daktari, vipimo hivi vinatoa kwenye mishipa ya damu. Daktari huyu amevalia saa mkononi.

Kuna mporomoko wa nyumba. Watu wengi wanaonekana wakisimama juu ya nyumba iliyoporomoka. Chini kuna wahudumu wa kusaidia katika hali hii. Wamevalia magwanda yao ya kazi. Watu wengi wanaoonekana kusimama ni wanaume.

Daktari wawili wa ng'ombe. Mmoja amevalia rangi ya yellow magwanda yake ya kazi huku mwingine amevalia mavazi ya rangi ya nyeupe. Mmoja anaonekana akimshikia mwenzake pembe wa ng'ombe huku mwingine akitia kijisindano ndani ya pua wa ng'ombe huyu.

Wauguzi wawili wa kike wanawalaza watoto wawili kitandani. Kitandani huko anaonekana mwanamke akiwatazama hawa watoto, wauguzi hawa ni wenye umri wa mwaka makamu.

Ndani ya chumba cha daktari kunaonekana kuwa na watu wanne. Wawili ni wanawake wanaoonekana kuwa wahudumu wa afya. Mmoja aliyekaa chini ni mwanamume na mwingine aliyesimama pia ni mwanamume. Aliyekaa chini anaonekana amevaa shati ya rangi ya kijani. Aliyesimama amevaa shati ya rangi ya nyekundu.

Kwenye chumba cha upasuaji hospitalini. Chumbani humu mnaonekana kuwa na madaktari watatu na manesi wawili. Chumbani humu mna vifaa vya kufanyia upasuaji. Kuna meza pia ya kumtilia mgonjwa anayefanyiwa upasuaji.

Mhudumu wa afya akiwa chumbani mwa mteja. Anaonekana ni mhudumu wa kujitolea. Ametembea na kijisanduku kidogo cha huduma ya haraka. Pembeni kuna mtoto mdogo ambaye anaonekana kuhudumiwa. Mhudumu huyu anaandika maandishi kwa karatasi.

Uhamasishaji wanafunzi shuleni. Anawafahamisha huyu anaonekana kuwa ni afisa wa serikali. Wanafunzi hao mbwa mabango, kuonyesha ishara ya wanachofunzwa. Kando ya darasa hili pia, kuna matangazo ya kuonyesha mashughuli haya.

Kichupa kidogo chenye dawa ya kampuni ya Balley jam. Kichupa hiki ni cha rangi ya nyeusi ila kando ya chupa hii kumetiwa karatasi ya kuelekeza utumiaji wa dawa hii. Dawa hii ni ya mililita ishirini.

Dawa ya kuonezea madini ya vitamin D3 . Dawa hii ni ya kampuni inayoitwa Nature's Bounty. Dawa hii ina vidunge sabini na viwili. Dawa hii imekuwa kwenye chupa ya rangi ya kijani.

Dawa ya suplement ya vitamini D three . Dawa hii iko katika kijisanduku kidogo. Kando pia kuna dawa katika kijichupa kidogo. Dawa hii ni ya kiwango cha mililita miatatu.

Daktari wa meno anaonekana akimshughulikia mgonjwa mwanaume aliyekaa kwenye kiti. Daktari huyo amevalia glavu nyeupe mkononi, amevalia pia maski . Mgonjwa huyo anaonekana akiwa amekalia katika kiti cha kuegemea.

Wafanyikazi wa kulinda mazingira, wanaonekana kuokota takataka na kuzileta pamoja. Wamevalia gambuti na magwanda ya kazi, pia wamevalia meski. Mtu mmoja ni wa jinsia ya kike.

Kisima cha kuchotea maji. Kuna wanawake wawili wanaonekana kushoto maji kutoka kwenye mfereji, mmoja amemshikia mwingine anapochota maji. Mfereji huu unaonekana uliwekwa na kampuni ya Daylift.

Yanaonekana yamevamia watu. Mtoto mdogo anaonekana kuwa anatembea kwenye maji haya mengi, ila mbeleni kuna mtu mkubwa. Mbele kidogo pia kuna mbuzi ambao wanaingishwa juu ya nyumba.

Muuguzi wa kike hospitalini anaonekana akimhudumia mtoto mchanga. Mtoto huyu anaonekana kuwa amezaliwa na kutiwa kwenye chumba kidogo cha incubator . Mtoto huyu analia.

Moto unawaka msituni. Moto huu unachoma miti. Moto huu umeenea sana, unaonekana kutoa moshi uliokolea, mweusi mno sana. Moto huu unawaka kwa kasi sana.

Mhudumu wa afya anaonekana akitembea katika maji yaliyojikusanya. Maji haya yamejikusanya katika uwanja na mhudumu huyo amevalia gumboot na sare yake ya kazi amebeba kijisanduku kidogo.

Bango la kuonyesha daktari wa miti shamba. Daktari huyu ana dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume dhidi ya ukahaba. Daktari huyu pia ametia kwenye bango hili namba lake ya simu. Kuna mwanamume mmoja anayetazama bango hili.

Mtu akiwa ameshika kichupa cheupe cha dawa, ameshikilia pia na risiti ya kuonyesha maagizo ya kutumia dawa hiyo ama ya kuonyesha bei ya dawa hiyo nyuma kwake nyumbani kwa kuwa kuna vitambaa na meza kwenye chumba hiki.

Chanjo ya MMR, chanjo hii imeshikwa na mtu aliyevalia glavu. Ameshika kando yake sindano pia ambayo anatumia kupeana hii chanjo. Chanjo hii haina kidonge hata kimoja.

Mnyama wa aina ya ngamia. Ngamia huyu anaonekana kuwa ameanguka na kulala chini. Mgongoni amefungwa mzigo. Ngamia huyo ameshindwa kusimama kwa kuwa amefumba macho kwa kulala.

Kisanduku cha chanjo ya misoli, mumps, rubela . Kijisanduku hii, kina maagizo kuwa chanjo hii ni ya watoto wa chini ya miaka miwili. Kando yake kuna kijichupa kidogo na pia sindano ya kutumia kuchanja dawa hii.

Hospitalini kuna wanawake wawili. Mwanamke mmoja anaonekana kuwa mgonjwa na mwingine kuwa daktari. Daktari ametia jikalamu kwenye mguu wa mtoto aliyebebwa na mama huyu. Kuna vipimo vinavyoendelea hospitalini humu.

Mhudumu wa afya akimdunga mtoto sindano. Anadunga huyu mtoto akiwa ameshikwa na mamake. Anaonekana kuwa watu wenye furaha. Mhudumu huyu amevaa glove , ila mama anamshika bila bidii.

Muuguzi wa kike, amemshika mtoto mkononi mwake. Mbele yake kuna kijisanduku cha kuwekea takataka. Amevalia glavu. Anamtazama mtoto huyu, huku akiwa amefurahi kwa mistari ya midomo.

Chanjo ya magonjwa ya misoli, mumps na rubela, imeshikwa na mtu ambaye amevaa glavu ya rangi ya kijani. Ameshika pia sindano ambayo pia ina sirinji ya kutumia katika hii dawa.

Watu aina ya Maasai. Wanawake hawa wamebeba mitungi vichwani. Ni wanne kwenye nambari. Wameweka pia mapambo ya kimaasai. Wanaonekana kuwa wenye kima kirefu sana. Wanawake hawa wanatembea huku wamekunja mikono yao.

Ni chumba cha wagonjwa. Madaktari wawili wanaonekana wakimshughulikia mgonjwa. Daktari hawa wamevaa magwanda yao ya kazi. Juu kuna shelf mbili. Shelf hizi zina madawa ya kumshughulikia huyu mgonjwa.

Kwenye hospitali. Hospitali hii inaonekana ni ya kutoa meno. Mgonjwa ambaye ni mwanamke amelala na amefungua meno. Anaonekana kuhudumiwa na madaktari wawili. Mmoja anamdunga kitu kwenye mdomo wake, mwingine anaonekana akimulika.

Mwanamke ameshika chupa mbili za dawa. Mwanamke huyo amevaa sweta ya rangi nyeusi. Dawa hizi alizozishika hazina maandishi hivyo haijulikani ni dawa zipi. Mwanamke huyu anaonekana kuwa mwenye afya njema sana.

Wanaume wawili shambani wanaonekana wakiwa wamevamiwa na jeshi la nzige. Ila nzige hawa ni wengi kuwashinda. Wanajaribu kupigana kwa kuonyesha hisia ya kukunja sura. Nzige hawa wamevamia shamba hili na wanakula matawi yoyote yale.

Wanawake wawili waliofurahi. Mwanamke mmoja anaonekana kuwa amenyoa na kunyoosha kidole cha gumba. Nyuma yake kuna mwanamke mwingine ambaye amevalia glovu na mikono. Wanawake hawa wanaonekana kuwa na furaha.

Mafuriko kwenye manyatta . Manyatta hii imefunikwa maji hadi kwa kiwango cha miguu ya binadamu kuna wanawake wanaojaribu kutoa maji humu ndani. Hivi vyombo vyote vya nyumba hii vilitolewa nje na maji haya yaliyofurika.

Dawa za kapsoli ambazo zimetolewa katika vifuniko vinne, vinaonekana kuonyeshana Pyrazinamide tablati za miligramu mia tano na zingine ambazo ni Rifampin capsule Ethambutol na Isoniazid .

Mlinzi ambaye amevaa uniform ya nyeusi anaosha mikono kutoka tenki la buluu, anaosha kwa kukanyaga kitabu kwa mguu wake ya kulia, ndoo ipo kwenye kushoto yake.

Wanawake wawili mmoja anaaminika kuwa wa kiislamu kwa kuvaa hijabu. Huyu mwingine amevalia meski .Ameshika kidude ambacho kinaonekana kuwa ni meno ya mtu. Anamwonyesha mwingine kwa kutumia kalamu.

Mkulima ambaye anapulizia dawa mimea yake shambani, amevalia mavazi ya kujikinga kutokana na uharibifu wa dawa kwenye mwili wake. Amevalia koti refu na glavu huku amebeba kijitungi kwenye mgongo.

Mkusanyiko wa vinywaji kwenye vichupa. Inaonekana kuwa ni dawa. Kuna bango kule nyuma kuonyesha kuwa dawa hizi ni za daktari. Dawa hizi ni za daktari Mduba, daktari ambaye anatibu matibabu mbalimbali, ikiwemo nguvu za kiume, mshipa wa ngiri, kaswende sugu na mapenzi. Ametia baiskeli hapo kando na kwenye bango ameandika nambari yake ya kupatikana.

Dawa yenye lebo ya Azomax. Dawa hii inaonekana kuwa ni dawa sita ndani. Dawa hizi zimekuwa funikwa na spektramu . Dawa hizi ni za aina ya antibiotiki.

Chanjo ya Polio ni kiwango cha mililita kumi. Chanjo hii inadungwa kwa kutumia sindano. Chanjo hii ilikuwa hapo kando.

Kichupa cha dawa, ambacho kimeandikwa kwa lugha ya kimombo MMR Vaccine . Inaonekana kuwa chanjo ya misuli, ugonjwa ambao unaitwa Measles kwa Kiingereza, Mumps na Rubella .

Tangazo la daktari kalazinga. Daktari huyu anaonekana kuwa daktari wa uchawi anayetibu magonjwa ya kupata mwanamke, kupata mapenzi. Tangazo hili limeonyesha namba yake iko kando ya picha ya dawa anazotumia.

Watu sita wamevaa matenki kwenye migongo yao, wanaonekana kupulizia mimea dawa katika shamba kubwa ambalo lina ukubwa wa takriban ekari mbili.

Sabuni za tiba Hamsi Research zimetengwa katika vitengo vitatu. Chupa mbili ndogo na moja kubwa. Kuna nyingine katika karatasi ya rangi nyeusi ambayo juu kuna maelezo ya dawa hi.

Mporomoko wa barabara ya lami. Janga hili linaonekana kuwavutia watu wengi ambao kwa wengi ni wanaume. Mporomoko huu umeharibu njia ambayo ilikuwa imetiwa lami.

Tangazo la dawa la kienyeji ambalo lina- ni la ASKA habal medicine group. Dawa hii inaonekana kutibu, magonjwa, na kuongeza mbegu, hadhi ya haya. Dawa hii inaonyesha wanapatikana Tanga mjini katika mawasiliano ya nambari yao iliyoko hapo kando.

Shughuli ya chanjo. Mwanamke mmoja aliyevalia maski anachanjwa na mwanamke mwingine anayemdunga sindano katika bega. Mhudumu wa afya anaonekana kuwatazama huku mwingine akichanja.

Daktari anaonekana kupima hatibiti ya mtoto aliyelazwa katika chumba cha wagonjwa wa hali maututi. Mtoto huyu amelazwa huku akiwa anaonekana kuwa hali yamaututi.

Wasichana wawili katika nchi kame. Wasichana hawa wamebalehe. Wanatafuta maji katika shimo ambalo lililochimbwa. Wamekuja na vitungi vitatu. Viwili vya lita ishirini na kimoja cha lita kidogo.

Ajali ambayo imehusika trela ya kupitisha mafuta na gari zingine , kunaonekana moto kua ,ila kuna wazima moto wanaofika ,wananchi waonekana kuchukua picha kama kijana aliyeinua simu.

Nyumba nyingi za mabati ambazo zinaporomoka, kando yake kuna nyumba moja ya mawe juu ambayo imeanikwa nguo. Chini yaonekana kuwa na mto, mto ambao umefurika na maji chafu.

Dawa ya kampuni ya Siha Headache Solution. Dawa hii inatibu tatizo la kupoteza kisunzi mara kwa mara. Dawa hii pia inatibu kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa. Daktari Ismail ametia namba yake katika bango hili.

Kusanyiko la watu ambao wanaonekana kuwa katika kusanyiko la kiafya, daktari mmoja ameshika kipimio, kipimio ambacho kinaonekana kuwa cha kusikiza, ana mteja ambaye amekaa, daktari huyu amevalia tochi kwenye kichwa na mteja anampa mkono wake.

Watoto watatu wakiwa wanafurahi. Wameonyesha mikono yao ambayo yanaonekana kuwa na pelepele .Mikono hii imechanika na kutengeneza rangi ya nyeupe. Watoto hao wameonyesha mikono yao.

Mhudumu wa afya wa kike akimdunga chanjo mhudumu mwingine wa afya. Wote wamevaa meski ila mwingine amevaa vigogosi vya kuonekana. Anavumilia hiyo sindano.

Katika chumba cha upasuaji, mna madaktari watatu, wawili wanaonekana kumshughulikia mgonjwa, huku yule mwingine akitazama. Wameshika kifaa cha upasuaji katika mkono mmoja huku mkono mwingine ukifanya kazi.

Mhudumu wa afya amevalia maski, amevalia pia vioo vya kuonea machoni. Anaonekana kutia dawa katika sindano ambayo anataka kumdunga aliyekaa kwenye kiti.

Mwanamke amekaa na kumshika mtoto. Wapo hospitalini. Amemleta mtoto kufanyiwa chanjo. Mtoto huyo anadungwa chanjo kwa kuogopa. Anadungwa na mwanaume ambaye nidaktari.

Mafuriko , mafuriko haya yapo mjini .Kuna gari ambalo linasombwa na haya mafuriko ,ila kuna taa ambayo pia inawaka katika rangi ya yellow .Mafuriko haya yanaonekana kusomba magari mengi. Jaa sana katika kiwango cha nusu ya ukuta yaani mita moja.

Nyumba ya Manyatta, kuna mtungi kwenye uwanja. Nyumba hii imejengwa kwa kutumia makuti na leso, pia kuna leso katika nje ya nyumba hii.

Mafundi wawili wamebeba mamitungi ya rangi ya nyekundu na rangi ya samawati. Wamevaa magear za kufanyia kazi, katika chumba cha gesi.

Watu watatu ,wawili wamevalia ovaroli za rangi nyeupe ,wanaonekana kufanya ukaguzi. Yule mmoja aliye mwisho anaonekana kuwa afisa wa usalama amevalia mavazi yake ya kazi .Hawa wote wamevalia maski, wanaonekana kufanya uhamazishaji wa sabuni.

Katika chumba cha daktari wa meno, daktari huyu anakagua meno ya mgonjwa aliyelala kwa kufungua mdomo. Ametia vijiko viwili mdomoni mwa huyu mgonjwa.

Mhudumu wa afya anamdunga sindano mwanaume ambaye amekalia chini. Wote wamevaa meski. Mwanaume huyu anakuwa katika jamii la maasai. Amevalia ala za urembo kwenye shingo kuashiria kwamba yeye ni mtu wa aina ya kimaasai.

Mwanamke mhudumu wa afya anaonekana kumpa chanjo mtoto aliyeshikwa na msichana anayeaminika kuwa ni mamake. Mhudumu huyu amevalia shati ya rangi nyeupe na sketi ya rangi ya bluu yaani samawati.

Mwanamke amebeba maji mgongoni huku amebeba mtoto katika mkono wake wa kushoto, mbele yake pia kuna mwanamke ambaye pia amebeba maji mgogoni kwa kuyafungia na kuweka kamba.

Mgonjwa wa kike katika chumba cha matibabu anaonekana kuwa katika mashini ya kutetea uhai. Daktari huyu anaonekana kumfunga kabla hiyo hewa ya oksijeni huku mwengine akishikilia hiyo mashini .

Mhudumu wa afya akimdunga mama aliyekaa amevalia maski ila katika chumba hicho anachodungwa ni chumba kikubwa ambacho kina watu wengi wanaohudumiwa kiafya pia.

Kichupa kidogo cha kutilia sampuli ya kufanyia uchunguzi kimeandikwa sample infection microbiology. Kunaonekana kuwa na vidude vitatu vyekundu na vingine vitatu vyeusi.

Dawa ya misuli ya rubella, imeandikwa Measles Rubella mums , kando yake kuna sindani, sindani hii yaonekana kutumiwa katika kuadhimisha dawa hii ya Measles Rubella .

Kuna shughuli ya kuchanja watoto. Mtoto anachanjwa huku mama akiwa amemshika .Afisa wa afya anaonekana kumdunga sindano ama kumtia meki mkononi. Kuna wanaume wawili ambao wanasimama ambao wanaonekana kusimamia shughuli hii.

Wanaume wawili wanajaribu kupita katika mafuriko ya maji. Mafuriko haya yameziba nyumba na njia. Wanajaribu kupita huku wamebeba viatu vyao mikononi na kuvalia nguo za kukinga baridi.

Chupa chenye maandishi ya polio vaccine .Chupa hichi kinaonekana kuwa cha chanjo cha poliomyelitis type ya kwanza ya pili na ya tatu. Lina daribati na batch number ya hili dawa.

Wanawake wawili waonekana kutoa maji katika chumba chao. Mafuriko yamewavamia. Mmoja anamwaga nje ya mlango kutumia ndoo, huyu mwingine anatumia besheni ya colour yanyeupe.

Chupa kidogo cha HJN . Kichupa hiki kinaonekana ni cha kuchukulia mbegu za kiume yaani sperm . Chupa hii imefungwa na kutia muhuri wa kuonyesha kuwa haijafunguliwa.

Chumba cha akina mama kuzalia. Daktari wamo humu ndani wanaonekana kuwashughulikia hawa wamama kujifungua. Mmoja amejifungua mtoto. Daktari anaonekana kumshughulikia huyu mtoto huku daktari mwingine akimwongelesha mama katika kitanda cha pembeni.

Dawa za miti shamba zikiwa kwenye rafu zimepangwa kutoka juu hadi chini zingine ziko kwenye ndoo ila zingine ziko kwenye vichupa vidogovidogo. Chini kuna picha ambazo zimechorwa kwa ubao, mkono na picha za kale.

Mafuriko njiani. Magari mengi yamekwama. Kuna gari moja ambalo linafikwa nusu na maji haya. Gari la aina ya pikapu liko mbele na mengine yakionekana kuwa yanamezwa na maji. Kuna jumba kule mbali pia.

Chumba cha daktari hospitalini. Anaonekana kumhudumia mgonjwa ambaye ni mtoto mdogo. Amevalia shati ya rangi nyeusi. Daktari huyu anatia dawa katika sindano. Chini kuna ndoo la kutilia sindano ambazo zishatumika.

Mtu aliyevalia ovaroli ya rangi ya yellow anaonekana kunyunyizia dawa mimea. Ananyunyizia dawa kwa kuvalia nguo za kuzuia kuaribikiwa uharibifu wa dawa anayoinyunyuza.

Kwenye maabara. Mtafiti huyu anaonekana kufanya vipimo ikiwa amevalia ganda zake za kazi. Ovaroli nyeupe na maski mdomoni. Vipimo hivyo vimo katika meza. Anatumia kutazama, anatazama kimoja kwenye mkono wake.

Mhudumu wa afya amevalia nguo ya rangi ya buluu, yaani samawati. Anaonekana kumweleza mama aliyekaa katika chumba kwenye kitanda. Chumbani humo mnaonekana kuwa mmejazana sana. Kuna TV ambayo iko kwenye meza na manguo ambazo zimetandikwa juu ya kitanda.

Kichupa cha mililita ishirini cha chanjo ya measles, mumps, rubella . Kando yake kuna sindano ambayo itatumika kupitisha hii chanjo kutoka kwenye kichupa hiki hadi kwenye mtu atakaye chanjo.

Dawa ya Nguru sugu. Dawa ambayo inatumika kutibu gonjwa la henia .Ipo katika chupa kidogo chenye rangi ya kijani na kifuniko cha rangi ya nyeupe katika duka.

Daktari wa meno amevaa glavu na kitochi kwenye kichwa. Anamtazama mgonjwa ambaye ni mwanamke ambaye amekaa katika kiti kirefu.

Chanjo ya mmr , chanjo hii inaonekana kutibu ugonjwa wa misoli, ugonjwa wa mamps na ugonjwa wa rubella. Chanjo hii ni kiwango cha mililita ishirini. Kando yake kuna sindano ya kutumiwa kudunga chanjo hii.

Mtoto mdogo anadungwa sindano kwenye mkono wake wa kulia. Analia akitokwa na kamasi kwenye pua. Ameshikwa na mzazi na daktari ambao wamevaa glavu za colour nyeupe.

Hema kubwa nyeupe. Hema hii inaonekana kuwa chumba cha wagonjwa wa kulazwa. Pembeni kuna televisheni inayoonyesha habari, kando anaonekana muuguzi aliyevalia vazi akitemebea kukagua vitanda hivi.

Baraza la wananchi. Mtu mmoja ambaye anaoenekana kuwa mhudmu wa afya anawaelezea wananchi hawa .Anaoneakana akiwaelezea kwa kutumia ishara ya mikono.

Kuna mafuriko jijini. Katika njia hii kuna mwanamme mmoja ambaye anaendesha gari lake la miguu miwili la kubeba mizigo. Anatafuna kitu mdomoni ila haijulikani ni nini. Kuna ambulensi, pia kuna pikipiki ambayo inabeba kuni .

Hospitalini, hospitali ya watoto ,Kuna mgeni anaonekana kumtazama mtoto mdogo ambaye amelazwa kitandani ,mama anamtazama mtoto na kuonyesha tabasamu .Nyuma yake kuna mwanamke aliyesimama na pia kutoa tabasamu ,kuna thamosi mbili pia kwenye chumba hichi ,ya bluuu na lingine ya hudhurungi .

Dawa kwenye sanduku la baridi. Dawa hizi zinaonekana kuwa ni chanjo za watoto, ila zimeandikwa kwa tarehe zilizoundwa na tarehe zitazo haribika. Dawa hizi ni za rangi ya hudhurungi.

Mwanaume aliyevalia magwanda ya kupulizia dawa kwenye mmea anapulizia mahindi dawa. Ila amevaa gwanda la rangi ya nyeusi na glavu ya rangi nyekundu. Mwanaume huyu ni mrefu na kando mna tanki la rangi ya nyeusi.